Mashine ya maziwa imewekwa dukani na ina tangazo linalosisitiza usafi asili na ubiora wa maziwa yanayotoka moja kwa moja kwa mfugaji, huku picha ya ng'ombe akila nyasi ikiongeza mvuto wa bidhaa kwa wateja wa kila siku.

Mashine ya kisasa ya utoaji wa maziwa inapatikana katika eneo la wazi ikiwa na maandishi yanayoelezea huduma mbalimbali kama maziwa safi na mtindi, mashine hiyo ina sehemu ya kuweka chupa na kibodi cha kuingiza taarifa ikiashiria urahisi wa upatikanaji wa bidhaa za maziwa kwa njia ya kiteknolojia inayowalenga wateja wa kawaida na wanaohitaji huduma bora kwa haraka.

Maduka ya bidhaa za maziwa yanatoa huduma muhimu kwa jamii yakihusisha uuzaji wa maziwa, mtindi na vinywaji baridi kwa wateja wa kila siku. Sehemu hizi huongeza upatikanaji wa lishe bora hasa kwa familia zinazohitaji chakula chenye virutubisho, ni kiungo muhimu kati ya wakulima wa maziwa na walaji wa mwisho.

Mkono wake unapokeza chupa ya maziwa safi, baridi na meupe kama theluji, huduma ya haraka kutoka duka linalojali lishe bora na afya ya jamii.

Duka la bidhaa za maziwa lina rafu zilizojaa maziwa, mtindi na jibini. Mteja amesimama mbele ya friji akitazama bidhaa kwa makini. Mazingira ni safi na tulivu yakionyesha umuhimu wa bidhaa za maziwa katika lishe ya kila siku na mchango wake kwenye sekta ya chakula.

Wauzaji wa samani, huonyesha meza ya mviringo ya mbao pamoja na viti vinne vilivyotengenezwa kwa ustadi zikiwa na kung'ara, kuashiria ubora wa polishi na uimara wa vifaa vilivyotumika, samani hizi zimewekwa kwenye eneo la wazi lenye lami jambo linalovutia macho ya wateja wanaopita au walioko kwenye shughuli za kila siku.

Wauzaji wa samani huonyesha aina mbalimbali za vitanda vya chuma vilivyopambwa kwa mbao ambavyo huwekwa kwa mpangilio wa kuvutia katika ghala au sehemu ya maonyesho, vitanda hivi vimebuniwa kwa muundo wa kisasa na wa kudumu.

Sehemu ya mapokezi imejengwa kwa mbao zenye mvuto wa asili, viti vya ngozi vimepangwa kwa mpangilio unaotoa hisia ya utulivu na heshima, mazingira haya yanatoa huduma ya starehe na mapokezi yenye viwango vya juu vya ukarimu wa wageni.

Bidhaa za kitamaduni huuzwa kwenye masoko maalumu, zikihusisha vitu kama vyombo vya asili, mikeka, shanga, vinyago na mavazi ya kitamaduni. Sehemu hizi ni njia za kuhifadhi na kuendeleza urithi wa jamii, huku zikitumika kama vyanzo vya kipato kwa wasanii, na wakulima wa bidhaa za mikono.

Soko linalotoa fursa kwa wauzaji na wanunuzi kukutana moja kwa moja, huku bidhaa mbalimbali zikiwekwa wazi kwenye mabanda na meza zilizopangwa kwa mpangilio wa kuvutia, watu huonekana wakichagua wanachokihitaji kwa uangalifu.

Soko lina shughuli nyingi watu wakiingia na kutoka wakiwa katika mbele ya banda la vipodozi. Bidhaa kama manukatpo, mafuta na vipodozi vimepangwa kwa wingi. Wauzaji wanahudumia wateja moja kwa moja wakitoa maelezo na kusaidia kuchagua. Biahara ndogodogo kama hizi hutegemewa sana na wananchi kwa huduma za kila siku.

Bango la "m-pesa" linaweka wazi upatikanaji wa kifedha kwa njia ya simu katika eneo la shughuli za kila siku, huku baadhi ya watu wakiwa wameketi wakisubiria huduma hiyo, nawengine wakiendelea na shughuli zao, ikionyesha huduma hii ilivyorahisi kufikika na inavyoweka karibu na mahitaji ya jamii.

Maeneo ya makazi yanayoonesha uwekezaji katika sekta ya ardhi na nyumba. Ambapo majengo ya kisasa yamejengwa kwa mpangilio, unaolenga kuimarisha mandhari ya eneo na kuvutia wakazi wapya.